Afisa amevaa fulana ya buluu na glavu. Anatumia kifaa cha mkononi kupima joto la mtu mwingine. Mtu anayekaguliwa amevalia fulana yenye rangi ya kijana akismama kwa utulivu mbele ya afisa huyu. Kwa nyuma, kuna watu wengine wakiwa kwenye eneo la wazi baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa, ishara ya tahadhari ya kiafya.

Mtu mzima amelala pembeni ya mtoto chini ya neti ya mbu wakiwa wamefunikwa kabisa kwa neti hii. Chati ya kuelimisha likiwa na kichwa Flip chart on Malaria Prevention and Control . Nembo zilizochini zinawakilisha tasisi zinazoshiriki mpango wa kitaifa wa kudhibiti malaria kama National malaria Control Programme MOHS, GOSL na GF . Mandhari ya jumla inaonyesha usitizo wa kuzuia malaria kutumia usitizo wa kutumia neti kama kinga.

Mwanamke ameketi mbele ya dawati akiwa na mtoto mchanga mkononi amevalia kitambaa cha kichwani. Afisa aliyevaa barakoa na fulana ya bluu ameketi upande wa pili ya dawati akisoma hati au akichukua taarifa. Komputa, karatasi au daftari vipo mezani ikionyesha shughuli ya usajili. Sakafu ya vigae na mlango au wazi vinaongeza mwangaza wa asili. Mandhari inaonyesha huduma za jamii kama ushauri, usajili au msaada wa afya.

Mtu mmoja ameketi kitandani akivaa soksi, begi la safari likiwa limetandikwa mbele yake, limesheheni nguo na chupa za dawa. Katika sehemu hii, sindano imeelekezwa kwenye mkono wa mtu aliyevaa blausi ya mikono mifupi akipokea chanjo kwa tahadhari. Sehemu ya mwisho inaonyesha mtu amelala chini ya neti ya mbu mikono ikiwa nje ya blanketi akifurahia usingizi bila kero za viumbe hatarishi. Ujumbe wa picha unasisitiza hatua tatu za kukinga dhidi ya malaria.

Taswira inaonyesha mhudumu wa afya aliyevaa vifaa vya kujikinga akimasaidia mgonjwa aliye vaa jozi za hospitali. Mhudumu ameweka mkono wa mgongoni mwa mgonjwa kwa upole ishara ya msaada na uangalizi wa karibu. Mandhari ni ya kituo cha afya chenye vifaa vya kimatibabu vinavyonekana nyuma ikiakisi huduma za ya kiafya wakati wa hali ngumu. Huenda ni kipindi ch a janga kama vile covid 19. Taswira hii inasisitiza umuhimu wa huduma za huruma ulinzi wa wahadumu wa afya na mahitji ya uboreshaji wa miundombinu ya afya.

Taswira inaonyesha mtoto akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa fulana yenye milia na koti la machungwa la usalama. Mtoto amevaa shati jeupe na nywele zake zimefungwa juu akiangalia pembeni kwa utulivu. Mandhari ya ndani inaonekana kuwa kwenye taasisi ya shule au kliniki ikiwa na dirisha linaloleta mwanga wa asili. Mchakato huu unaakisi jitihadi za kuimarisha afya ya jamii hasa kwa watoto.

Watu watatu wamekusanyika kwenye eneo lenye vumbi na mandhari isiyo na mimea. Mmoja wao amebeba mtoto mdogo mkononi mwake kwa upole mtu mwingine akamkabidhi kifurushi ambacho huenda ni chakula au msaada wa kijamii. Kwa nyuma, kuna kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa vifaa vya muda kikiashiria hali ya maisha magumu. Mazingira haya yanaonekana shughuli za misaada kwenye jamii yenye uhitaji. Taswira inaibua hisia za mshikamano, huruma na matumaini.

Gari la huduma ya afya limechorwa maandishi mobile clinic , ya rangi ya waridi juu kabisa. Pembeni, kuna nembo ya Beth Mugo Cancer Foundation, pamoja na picha ya wateja na wahudumu wa afya. Ujumbe wa gari unaeleza huduma zinazolenga saratani ya matiti, ya mlango wa kizazi, na ya tezi dume. Alama ya ribbon ni ya uhamasishaji kuhusu saratani imewekwa kwa wazi, ili kufikisha ujumbe. Dirisha tatu zipo upande wa gari zikionyesha upatikanaji wa huduma kwa waliopo ndani.

Daktari wa meno aliyevaa sare ya kijivu yenye maandishi house of dentistry anafanya utaratibu wa tiba kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Daktari huyo amevaa glavu za buluu na anatumia kifaa cha mwanga wa kutibu. Ambacho hutumika kuimarisha vifaa vya meno kama vile filling au seelights mgonjwa amefunikwa kwa bibu ya buluu na mazingira yanaonyesha kuwa ni kliniki ya kisasa ya meno.

Taswira inaonyesha mkono ukishikilia fimbo nyembamba au kifaa chembamba kikiangazia kwa ukaribu sana. Mandhari nyuma inaonekana kuwa ya kijani, ikiashiria sehemu ya nje kama bustani au shamba. Mpangilio huu huashiria matumizi ya mkono, katika kazi ya sanaa au kilimo cha kawaida. Mtu huyu anatumia fimbo hiyo kusugua meno.

Vifaa vya usafi na meno vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya mandhari ya bluu vikijumuisha miswaki ya rangi mbalimbali , nyuzi za meno, vifaa vya uchunguzi wa meno na kijichupa kodogo cha mdomo . Muundo huu unaonyesha msisitizo juu ya usafi wa kiimo na afya ya meno huku utofauti wa rangi na mpangilio safi ukitoa taswira ya maandalizi ya huduma ya kitaalamu ya meno au kampeni ya elimu ya afya ya kinywa.

Vifaa vya meno vimepangwa kwa mpangilio safi juu ya uso wa bluu mwepesi vikiwemo kioo cha meno, sindano ya kuchunguza, koleo na vijita vya kuchomea. Karibu navyo kuna chupa ndogo zilizofunikwa labda zikiwa na dawa au viambato vya usafi wa meno. Mwanga unaakisi kwenye vifaa hivi ukionyesha usafi na hali ya kitaalamu ya mazingira. Mandhari ya jumla inaonyesha maandalizi ya utaratibu wa matibabu ya meno au uchunguzi wa kitaalamu.

Eneo imejaa maji ya mafuriko na watu kadhaa wamesimama au kuketi ndani ya maji hayo ya rangi ya matope, baadhi yapo kwa mashua wakijaribu kusonga au kusaida wengine walioko majini, wengine wanashika kamba labda wakisaidia kufanikisha uokoaji. Kwa nyuma kuna miti ya majengo yaliofunikwa kwa sehemu na maji yakionyesha ukubwa wa janga. Madhari inaonyesha harakati za dharura katika jamii inayokumbwa na maafa.

Taswira hii inaonyesha watu wanne wamesimama mbele ya lori ya msaada. Kila mmoja akiwa na mfuko ya bidhaa, ikiashiria utoaji wa misaada. Bango lililofungwa kwenye lori limeandikwa WF-Aid Kenya Emergency Drought Response twenty twenty-one . Ikithibitisha kuwa hii ni sehemu ya juhudi za kibinadamu kusaidia jamii zilizoathiriwa na ukame nchini Kenya.

Mtu amesimama kwenye eneo la nyasi kavu, akipambana na moto kwa kutumia tawi la majani ya kijani ili kuzima. Moto umeenea kwa mistari juu ya ardhi kavu, huku moshi mzito ukifunika mandhari ya nyuma. Hali hii inaonyesha jitihadi za kukabiliana na hatari ya moto wa nyika. ikisisitiza uhitaji wa tahadhari, na hatua za haraka za kinywa katika mazingira kame.

Taswira inaonyesha kundi la watu waliovaa vesti za rangi ya machungwa wakitembea eneo lililoathirika na maafa huenda ni mafuriko. Ardhi imejaa matope ,mabaki ya majengo na miti yaliyoporomoka huku jengo moja la nyuma likionekana kuwa limeharibika. Maandhari inaonyesha jitihadi za tathmini na usafishaji ikiashiria mshikamano na hatua za dharura . Mazingira ya kijiji yaliyojaa miti na majengo ya kawaida kuonyesha athari za jamii za pembezoni.

Watu watatu waliovaa fulana nyekundu zenye alama ya msalaba mweupe wamesimama ndani ya maji ya mafuriko yaliyo hadi mapajani. Mandhari ya nyuma ni ya miti iliyozama kwa sehemu iliyodokeza adhari za maafa ya asili. Kazi yao inaonyesha juhudi za dharura kuokoa au kusaidia walioadhirika, wakizingatia usalama na utayari wa kijamii. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa misaada wa harakati wakati wa majanga.

Mandhari inaonyesha mtu akifanyiwa uchunguzi wa macho kwa kutumia mashine. Hii ni darubani yenye mwanga mkali inayotumika kuchunguza sehemu mbalimbali za jicho kama kobe, komia, conjuctiva . Mtu huyo ameketi ametengeneza kidevu chake kwenye sehemu maalum, ili kuhakikisha kichwa kipo imara wakati wa uchunguzi. Hii ni taratibu ya kawaida katika taaluma ya macho kwa ajili ya kugundua na kutafutia hali mbalimbali.

Taswira hii inaonyesha kifurushi cha vifaa vya tiba vya kupuliza dawa kupitia nebulizer , kikiwemo CompMist compressor nebulizer , ambayo imeundwa kwa utekelezaji wa dawa kwa njia ya kuvuta hewa yenye mifuke ya dawa. Ina miundo yenye kitufe kimoja cha kuwasha, kuzima, mpini wa kubeba na vifaa vya kutumika kwa watu wa rika zote. Vipo vifurushi vidogo vyenye maski, bomba la kuunganisha na maelezo ya utumizi.

Taswira hii inaonyesha kifaa cha otoskopu kinachotumika na wadumu wa afya kukagua sehemu ya ndani ya sikio pamoja na kontena lililojaa vichochezi vya plastiki ambavyo huambatanishwa kwenye otoskopu kwa kila mgonjwa. Otoskopu ina miundo wa rangi nyeusi na fedha ikiwa na kilipu ya kubebeka huku kontena likiwa na sehemu ya juu inayofunguka ikiwa limejaa spekyula za rangi nyeusi.

Taswira hii inaonesha chumba cha matibabu kilichoandaliwa kwa huduma za watoto wachanga ambapo kifaa kikuu New Natal Warmer kinatumika kudhibiti joto la mwili kwa watoto waliozaliwa kabla ya wakati au wenye mahitaji maalum ya matunzo. Kuna Mattress ya kijani, taa ya kupasha joto juu yake na paneli ya kudhibitisha joto na taarifa za afya. Pembeni kuna kabati jeupe lenye droo meza ndogo yenye vifaa vya matibabu. Sakafu imetengenezwa na vigae yaliyopangwa vizuri pia.

Seti mbili za vifaa vya matibabu zimepangwa juu ya mandhari mekundu. Seti ya kwanza yenye jina delivery set 11 pieces ina zana kumi na mbili za upasuaji kama forceps mikasa na mengine zikihusishwa na huduma za kujifungua. Seti ya pili, dmc set 18 pieces ina vifaa kumi na nane vinavyojumuhisha dilators, curate na mengine vinavyotumiwa katika taratibu za dilution. Mpangilio huu unaonyesha maandalizi ya kliniki kwa huduma za uzazi na afya ya kina mama.

Taswira hii inaonyesha bango la uhamasishaji kuhusu afya ya akili kutoka wizara ya afya ya Kenya, kwa ushirikiano na PS Kenya. Kuna mtu aliyeketi kwenye kiti. Amefunika masikio na mikono akielekea chini kuashiria msongamano wa mawazo, huzuni au kuchanganyikiwa. Mstari wa zambarau ulisokotoka juu ya kichwa chake, ukitafsiriwa kama alama ya mawazo yasiyoeleweka au hali ya kiakili isiyotulivu.

Taswira hii inaonyesha dawa ya kupunguza maumivu na homa aina ya care one extra strength acetominophen imewekwa katika kifurushi cha boksi na chupa. Imeandikwa kuwa ni rapid release gluten free na kwa matumizi ya watu wazima. Kifurushi cha boksi kinaongeza taarifa kuwa dawa hii ni ya sawa na ile ya tylenol extra strength rapid release gels . Chupa inatahadhari ya kutochanganyisha na dawa nyingine zenye acetaminophen .

Taswira inaonyesha kisanduku na chupa ya dawa ya chanjo mpya ya polio ya kunywa iliyotengenezwa na Dawa Pharmac kutoka Indonesia. Kisanduku kina dozi hamsini katika chupa kumi za milimita tano kila moja huku kila dozi ikiwa milimita sufuri nukta moja. Chanjo hiyo imetengenezwa kwa kutumia seli za viral na haipaswa kuchomwa sindano. Inatumika kwa njia ya mdomo pekee. Uwekaji nembo na maelezo yaliyowazi yaliyodumisha ubora wa usalama wa bidhaa katika muktadha wa huduma za afya ya umma.

Taswira inaonyesha mtoto aliyevaa barakoa akitumia kituo cha kunawia mikono cha kijani kilichoandikwa green , na nembo ya Alna green. Anafungua bomba la maji, na kunawa mikono kwa uangalifu, huku watu wengine wakiwa nyuma yake wakisubiri au kushiriki shughuli kama hiyo. Mazingira yanaashiria kampeni ya afya ya jamii, inayolenga kukuza usafi na kuzuia magonjwa katika mazingira ya watu wengi.

Mchezaji wa kandanda ameketi chini huku mguu wake ukihudumiwa kwa kufungwa bendeji na mtu anayehusika na huduma ya kwanza. Anavaa jezi nyeupe na buluu na nambari kumi inaonekana kwenye suruali. Kando yao kuna begi la vifaa vya matibabu lililo wazi lenye dawa ya kupaka na mkanda. Pembeni, machela ya rangi ya machungwa iko tayari ikiwa kwa ajili ya dharura. Tukio linaashiria hali ya dharura ya kiwafia inayotokea wakati wa mechi au wa zoezi.

Mimea ya Aloevera yenye majani mapana na makali yanayochanua yamepandwa ardhini, yakionyesha ustawi katika mazingira ya asili. Udongo unaonekana wazi huku mimea mingine ya porini ikiwa nyuma ikiongeza mvuto wa magari ya kijani. Aloevera ni mmea maarufu kwa matumizi ya tiba asilia, hasa katika kutibu majeraha madogo na kutunza ngozi. Mazingira haya yanasisitiza uzuri wa mimea ya wakadawa katika mazingira ya kawaida.

Taswira inaonyesha mti wenye majani mazito ya kijani kibichi ikiwa kati ya mazingira ya asili na kumezungukwa na uoto mwingine. Miale ya jua inapenya kati ya matawi ikiunda michirizi ya mwanga na vivuli chini ya miti ikiashiria utulivu wa mazingira na uhai wa msitu.

Taswira hii inaonyesha mimea wenye majani marefu yaliyoanza kunyauka, huku kingo zake zikiwa na rangi ya kahawia. Upungufu wa maji, mwanga mwingi au ugonjwa au majani huweza kuwa sababu ya hali hiyo. Mandhari ya inje ina mimea mingine na miti nyuma ikihusisha mazingira ya kijani lakini yenye changamoto za ukuaji wa mimea.

Taswira inaonyesha shamba lililolimwa kwenye mistari ya mimea na kijani inayofanana na kitunguu kutokana na majani yake marefu na membamba. Udongo unaonekana kuwa mkavu kwa sehemu na yako na nyasi na magugu machache yaliyoota pembeni ya shamba hayo. Mandhari ya nyuma inaonyesha msitu wenye miti mingi na majani mazito ikiipa taswira hisia za ukaribu na mazingira ya asili. Mpangilio wa mimea unaonyesha juhudi ya mkulima kudhibiti nafasi ya kuhakikisha uzalishaji bora.